Mechi ya mpira wa miguu ikiendelea uwanjani. Kuna wachezaji wengi wakiwania mpira. Wengine wamevaa jezi za njano na kijani. Wengine jezi nyekundu na nyeusi. Majukwaa yamejaa mashabiki wengi.

Uwanja wa mpira wa kikapu, wachezaji wawili wa kiume wako tayari kucheza. Moja ana jezi nyeusi ya Kenya, ameshikilia mpira mkononi. Mwingine amevaa jezi ya kijani. Migongo ya viti vya watazamaji inaonekana nyuma yao.

Nembo ya chama cha Jubilee. Nembo ina rangi nyekundu na nyeusi. Juu kuna ishara ya njiwa anayeruka ameshikilia tawi. Chini imeandikwa Jubilee na kauli mbiu, mbele pamoja.

Umati mkubwa wa watu ndani ya uwanja wa michezo. Mashabiki wengi wamevaa nguo nyekundu wakishangilia kwa shauku. Baadhi yao wameinua mikono juu wakionyesha furaha. Ni wazi kuna tukio la burudani au mchezo unaendelea.

Wafanyikazi kadhaa wakifanya kazi kwenye kompyuta zao katika ofisi ya huduma wa wateja. Wote wamevaa sare za kampuni na baadhi yao wana barakoa. Mabango yenye maandisi towards service excellence na huduma yamebandikwa ukutani.

Mwanamume aliyevaa sare ya kijeshi ameshikilia bango jeupe. Amezungukwa na kundi la watu wakiwa wamevalia jezi za kijani. Wote wanaonekana wakisherehekea kwa furaha. Inaonekana ni mashabiki wa mpira.

Ofisi ya serikali inayotoa huduma za cheti cha kuzaliwa na kifo. Watu wawili wameketi kwenye viti vya ofisi wakitumia kompyuta wakiwajibika kutoa huduma. Ofisi hiyo ina mpangilio safi wa kisasa.

Mwanamke ameketi kwenye dawati akitumia kompyuta huku wanaume watatu wakisimama wakiongea na kutabasamu. Kuna bango ya Huduma Kenya nyuma yao. Inaonekana ni ofisi ya huduma za umma.

Tinga tinga kubwa la buluu na manjano likiwa katika eneo la ujenzi. Karibu na tinga tinga kuna mabomba makubwa ya saruji yaliyopangwa. Nyumakuna miti na majengo.

Kundi la mashabiki wanaonekana wakiwa kwenye uwanja wa michezo au tukio la burudani. Wengi wao wamevaa fulana za rangi ya njano zenye nembo ya Tusker. Watu wengine wamesimama na wengine wamekaa.

Dawati kubwa la huduma kwa wateja lililowekwa katikati ya chumba kikubwa, kimeandikwa Information Desk na Huduma Kenya. Wafanyikazi wawili wameketi nyuma ya dawati.

Watu wakiwa kwenye foleni wakipokea huduma chini ya hema. Kuna meza mbili, kila moja ikiwa na kompyuta mpakato. Watu wanasubiri. Mmoja amevaa shati jeupe na fulana nyeusi akifanya kazi kwenye kompyuta.

Wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa wamekusanyika pamoja, wakiweka mikono mabegani mwa kila mmoja, wakipanga mikakati au wakisherehekea. Wengi wao wamevalia jezi za manjano na kaptula nyeusi.

Watu wengi wamekusanyika chini ya hema wakisubiri huduma. Kuna maafisa wanaotoa huduma namba kama inavyo onekana kwenye fulana ya mmoja wao. Baadhi ya watu wameketi mbele ya kompyuta ndogo.

Mchezo wa mpira wa kikapu unaoendelea. Wachezaji wawii wanapigania mpira katikati ya uwanja. Mchezaji mmoja amevalia jezi ya kijivu na mwingine jezi ya blue . Kuna wachezaji wengine karibu na watazamaji wameketi.

Mfumo wa mabomba ya maji au mitaro inayopita juu ya mkondo mdogo wa maji ya rangi ya kahawia. Bomba kubwa la kijani linavuka mto mdogo na kuna vali ya bluu iliyounganishwa nayo.

Mwanariadha akitua kwenye shimo la mchanga baada ya kuruka mbali. Amevalia jezi yenye nambari na jina Maina. Kwa nyuma, kuna uwanja wenye viti vya watazamaji.

Mtu ameketi kwenye kiti akishikilia stakabadhi. Anaonekana amevaa koti la blue na suruali ya rangi sawa. Kwenye karatasi kuna maandishi. Anaonekana kusubiri.

Umati mkubwa wa watu wakiwa wamekusanyika kwenye tukio la hadhara au mkutano. Mtu mmoja mbele amevalia kofia ya kijani yenye maandishi, KDF na amebeba kitu kikubwa chenye rangi ya kijani.

Watu wengi wako katika ofisi ya huduma center nchini Kenya. Watumishi wamevaa sare nyeupe na nyekundu na baadhi wamevaa barakoa. Wanawahudumia wananchi wanaotumia kompyuta. Afisaa mmoja amesimama akiongea na mwanamke.

Kati ya umati mkubwa wa watu, mwanamke mmoja amesimama akivalia jezi nyekundu ya Kenya Airways, amevalia miwani nyeusi, na anaonekana kushika chupa au kinywaji.

Watu wengi wamekusanyika chini ya hema kubwa. Baadhi wamebeba mabango yenye maandishi kama identity cards, birth or death certificates na HELB. Kuna watu wengi wamesimama au kuketi wakionekana wakishughulikia masuala mbalimbali.

Tukio rasmi la kisheria au kisasa, labda kuapishwa kwa kiongozi. Mwanamume mmoja amevaa vazi refu jeusi na wigi jeupe la mahakama, amesimama akitazama mwanamume mwingine aliyevaa suti ya kijivu, akisaini hati kwenye meza.

Rais wa Kenya William Ruto amesimama karibu na mwanasheria mkuu Martha Koome, wakiwa wamevalia mavazi rasmi ya sherehe. Wote wanaonekana wakitabasamu. Nyuma yao kuna umati wa watu walioketi.

Watu kadhaa wakiwa kwenye meza, labda kwenye kituo cha usajili au huduma. Mwanamke mmoja amevaa fulana ya rangi ya limau na miwani, akitumia kifaa cha kielektroniki. Mbele yake kuna mwanamme mwenye ndevu akimwangalia.

Bomba kubwa la maji likipita chini ya daraja dogo la saruji. Bomba linaonekana zamani na limefunikwa na udongo. Kuna miti na vichaka vingi pande zote mbili. Hii inaashiria miundo mbinu ya usambazaji maji.

Kundi la watu wazima wakiwa wamekusanyika nje. Wengi wao wamevaa nguo za buluu na kofia zenye nembo. Mwanaume mmoja katikati anaonekana akiongea akiwa amesimama nyuma ya jukwaa ndogo lenye bango.

Mwanamume kijana amesimama nje akishikilia kitabu cha rangi ya blue na karatasi nyingine. Amevaa fulana nyeusi, shati la blue ndani, suruali nyeupe na kofia nyeusi. Nyuma yake kuna magari yaliyoegeshwa.

Maafisa wa serikali wamekaa kwenye jukwaa wakati wa uzinduzi rasmi wa law courts . Kuna watu watatu wazima waliovalia rasmi. Mwanamke mmoja amevaa nguo za kitenge, mwanamume suti. Wote wanafurahi.

Kundi la watu wakiwa wamekusanyika nje karibu na jengo la mabati. Wanaume wawili wameketi kwenye meza ya mbao wakiandika kitu kwenye karatasi. Mwanamke mmoja amesimama akionekana akisubiri.

Mchezo wa mpira wa miguu unaoendelea uwanjani. Kuna wachezaji watano wanaoonekana wazi. Mchezaji mmoja amevaa jezi nyekundu akijaribu kuudhibiti mpira. Wachezaji wengine wanne wamevalia jezi za manjano .

Timu ya mpira wa kikapu ya Kenya, wachezaji wote wakiwa wamesimama kwenye safu. Wamevalia jezi nyeupe zenye namba na neno Kenya mbele. Nyuma yao kuna ubao mkubwa wa matokeo wenye bendera ya Kenya.

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu wanakimbia uwanjani wakigombea mpira. Mmoja amevaa jezi nyeupe, mwingine jezi nyekundu. Wanaonekana wakiwa kwenye mchezo mkali. Uwanja una nyasi.

Jengo la ofisi kuu ya posta Nairobi linaonekana wazi, likiwa na mabango yenye nembo ya posta. Pikipiki kadhaa zimewekwa mbele ya jengo, baadhi zikiwa na madereva wakiwa wamevalia sare za posta.

Timu ya wanawake ya mpira wa wavu wakiwa wamevalia jezi za blue . Wamesimama pamoja uwanjani wakionekana kujadiliana au kupanga mikakati. Kuna viti vya watazamaji nyuma yao na baadhi ya watu wameketi wakitazamana.

Rais William Ruto akiapa. Amevalia suti ya blue na tai ya manjano. Anashikilia biblia kwa mkono wake wa kushoto. Kando yake yupo mke wake mama Racheal Ruto akiwa amevalia nguo nyeupe.

Mwanamke anayewakilisha chama cha siasa akiongea kwa nguvu mbele ya umati wa watu. Anaonyesha kidole chake cha shahada na amevalia nguo nyekundu iliyo na nakshi. Nyuma yake watu wengine wengi wamevalia kofia nyekundu.

Chumba kikubwa kilichojaa watu wengi wanaonekana kusubiri huduma, kuna counter kadhaa zilizoandikwa counter three, counter four na counter five ambapo wafanyikazi wanahudumia wateja.

Watu kadhaa ndani ya ofisi ya Huduma Centre nchini Kenya, ikiashiria huduma za umma. Wanawake wawili wamekaa kwenye dawati wakiwahudumia wateja. Wote wakiwa wamevalia barakoa.

Mchezo wa mpira wa miguu uwanjani. Kuna wachezaji kadhaa, baadhi wamevalia jezi za kijani kibichi na wengine wamevalia jezi za mistari ya blue na nyeupe. Wachezaji wawili wanaonekana wakigombania mpira.

Kundi la wanaume wamesimama mbele ya jukwaa lenye nembo ya ODM. Mmoja wao anazungumza kwenye kipaza sauti, wengine wao wamevalia suti na baadhi wamevaa kofia. Nyuma yao kuna bango kubwa lenye picha ya kiongozi.

Eneo la huduma kwa wateja lenye watu wachache. Kuna dawati kadhaa na kompyuta na wafanyikazi wakiwahudumia wateja. Baluni za kijani zinapamba dari, zikionyesha mazingira ya kupendeza.

Wachezaji saba wa mpira wa miguu wakiwa wamevaa jezi nyekundu zenye kaptula fupi, nyeupe na soksi nyekundu. Wote wanaonekana wakiwa uwanjani. Wengine wakiwa wameketi na wengine wakiwa wamesimama.

Timu ya mpira wa miguu, wachezaji wote wakiwa wamevalia jezi za rangi ya dhahabu na michoro nyeusi, wakitembea au kukimbia kwenye uwanja wa riadha. Mchezaji mmoja mbele ameinua ngumi yake juu.

Mchezo mkali wa volleyball . Wachezaji watatu wanaonekana wakiruka juu ya wavu wakijaribu kuzuia mpira. Mchezaji mmoja amevaa jezi namba fifteen na wengine wawili wamevaa jezi namba six na two .

Wachezaji wawili wa mpira uwanjani. Mmoja amevaa jezi ya buluu na kaptura nyeupe. Mwingine amevaa jezi ya michirizi ya rangi ya machungwa na nyeusi pamoja na kaptura nyeusi.

Kundi la watu wakiwa wameketi na kusimama kwenye jukwaa la umma. Wengine wamevaa shati ya rangi za machungwa wakishangilia kwa nguvu na kuinua mikono juu. Mzee mmoja ameketi mbele akionekana ametulia.

Mkusanyiko mkubwa wa watu chini ya hema nyeupe kubwa, likiwa na watu wameketi kwenye meza na viti wakionekana wakishiriki katika shughuli fulani. Baadhi ya watu wamevalia barakoa. Mwanamke mzee amevalia nguo ya rangi angavu.

Dawati la habari la Huduma Kenya. Kuna wafanyikazi kadhaa wakiwahudumia wananchi. Wafanyikazi wamevaa mashati meupe yenye mistari mekundu na blue . Maandishi information desk na Huduma Kenya yanaonekana wazi.

Wanaume wawili wakiwa ndani ya chumba, labda ofisi au ukumbi wa mafunzo. Mwanaume mmoja amevaa shati jeupe na miwani ameketi kwenye dawati akishughulikia nyaraka, akiwa amevaa glovu za buluu.

Kundi la watu wakiwa wamekusanyika nje ya jengo. Kuna ishara iliyoandikwa Huduma Centre. Baadhi ya watu wamesimama, wengine wamekaa chini. Wanaonekana wanasubiri kuhudumiwa au wanapita.

Umati wa mashabiki wa mpira wa mguu, wengi wao wakiwa wamevaa jezi za kijani na nyeupe. Kati kati shabiki mmoja ameshikilia bendera yenye maandishi Gor Mahia FC.

Kundi la wanaume, wakiwemo mafisa wa serikali, wakitembelea huduma center nchini Kenya. Kituo hiki kimeundwa kutoa huduma mbalimbali za umma kwa urahisi zaidi. Wanaume wamevaa suti rasmi.

Kundi la mashabiki wa mpira wa miguu wakiwa wamekusanyika uwanjani. Wengine wanashangilia kwa mikono juu, huku mmoja akipiga tarumbeta ya bluu. Wamevalia nguo tofauti na baadhi yao wanatishat nyeusi.

Ofisi ya Huduma centre , ambapo huduma mbali mbali za serikali zinatolewa. Wafanyikazi wamekaa kwenye kaunta tofauti wakitumia kompyuta kuhudumia wateja. Majina ya huduma kama Uwezo fund services yanaonekana.

Ofisi ya uhamiaji iliyojaa watu wakisubiri. Kuna kaunta kadhaa zilizo na nambari na watumishi wanawahudumia wateja. Watu wameketi kwenye viti safi. Eneo lote linaonekana la kisasa.

Wapenzi wa soka wanekusanyika uwanjani. Wakiwa wamevalia jezi za rangi ya buluu na nyeupe. Wanafurahi na kupiga kelele baadhi wakiinua mikono yao juu. Mmoja wao anapiga tarumbeta.

Watu kadhaa ndani ya ofisi au kituo cha huduma. Mwanamume aliyevaa sare ya rangi ya kaki na kofia nyeusi labda afisa wa serikali amesimama akiongea na mwanamke aliyeketi kwenye dawati.

Mwanariadha wa kiume akifanya kuruka mbali, akitua kwenye shimo la mchanga .Mwanariadha huyu amevaa fulana nyeupe yenye neno mwen na kaptula fupi nyeusi, mchanga unaruka juu anapotua.

Wanaume watatu wakiwa wamesimama ndani ya jengo. Mwanamume wa katikati amevaa shati la mraba mraba na barakoa ya blue , akimkabidhi kitambulisho kidogo mwanaume wa kulia, ambaye amevaa fulani ya kijani kibichi.

Umati mkubwa wa watu wakiwa kwenye uwanja wa michezo. Wengi wao wamevaa nguo nyekundu na nyeusi, rangi zinazohusiana na Kenya. Baadhi wamebeba bendera ndogo za Kenya. Watu wanaonekana wakishangilia.

Timu ya raga akisherehekea ushindi. Wanaume wengi wamevaa jezi nyekundu na nyeupe. Wamefurahi sana. Wamebeba kombe kubwa lenye sanamu za tembo juu. Nyuma kuna mabango yenye nembo za Kenya.

Kiongozi mwanamke amevaa joho jeusi na jekundu pamoja na shati jeupe .Amesimama karibu na mwanamume aliyevaa suti ya kijivu na tai, wote wanatoka nje ya jengo kubwa.

Kundi la wanaume wakishangilia kwa furaha, wengi wao wameinua mikono yao juu, wanashikilia bendera kubwa ya Kenya mbele, nyuma yao kuna bango lenye picha ya mchezaji wa mpira wa miguu.

Watu kadhaa. Mwanamke mmoja amembeba mtoto mdogo. Mwanamume amevaa shati jeupe na anampa karatasi. Wanamume wengine wamesimama nyuma. Bendera ya Kenya na maandishi huduma Kenya, yanaonekana nyuma.

Umati mkubwa wa watu, wengi wakiwa vijana wameketi kwenye viti vya uwanja wa michezo. Wengine wamevaa shati nyekundu zenye maandishi KD au KDF. Wanaonekana wakifurahia tukio.

Mwanamke anaonekana akizungumza mbele ya hadhira au waandishi wa habari. Amevalia koti la rangi ya buluu lenye michoro mieupe na miwani. Mikono yake imeinuliwa akitumia ishara.

Wanaume wawili wanashikana mikono mbele ya bango lenye nembo ya Ulinzi Stars FC. Mmoja amevaa suti na mwingine amevaa jezi nyekundu ya mpira wa mguu. Inaonekana kama sherehe ya usajili wa mchezaji mpya.

Wachezaji wa soka wakiwa uwanjani wakicheza. Wachezaji wengine wamevaa jezi za rangi ya kijani kibichi, huku wengine wakiwa na jezi za rangi ya njano. Mpira wa miguu upo katikati yao.

Shughuli za huduma mashinani zikiendelea chini ya hema kubwa. Wafanyikazi wa serikali wakiwa wamevalia sare wakiwemo walio na barakoa za kijani kibichi wanatoa huduma kwa wananchi.

Watu watatu muhimu wamesimama mbele ya bango kubwa. Mwanaume mmoja amevaa suti ya kijivu. Mwanamke amevalia vazi rasmi la jaji au msomi na mwanaume mwingine amevaa suti ya buluu na taji nyekundu.

Kundi la watu wakiwa wamekaa kwenye viti, wakimwangalia mwanamume mzee. Wengine wametabasamu, nikama wako ofisini au mahali pakusubiri huduma. Madirisha yanaonekana nyuma.

Watu watatu ndani ya ofisi. Mwanamke mmoja ameketi mbele ya kompyuta na mwanamume ananwonyesha kitu. Nyuma yao mwanamke mwingine ameketi karibu na ubao mweupe.

Kundi la wachezaji wa mpira wa kikapu .Wengi wao wakiwa wamevalia sare za buluu na nyeupe yenye nembo ya KPA . Baadhi yao wamekaa kwenye benchi wakipiga makofi huku wengine wamesimama.

Ofisi ya Huduma Kenya, mfanyikazi amevaa barakoa ameketi nyuma ya kaunta akisubiri kutoa huduma. Mabango yenye taarifa mbalimbali yamening'inia ukutani, ikiwemo tangazo la police clearance certificate .

Kundi la watu wazima, wengi wao wakiwa wamevalia mavazi rasmi. Mwanamume na mwanamke wote wakitabasamu, wanashikana mikono mbele. Wanawake wengine wamevalia nguo za kitenge.

Kundi la watu wazima katika huduma center . Wengine wameketi, wengine wamesimama na mwanamke mmoja anafanya kazi kwenye kompyuta. Bango nyuma yao linaeleza huduma za serikali.

Nembo ya mikono miwili iliyoshikana ndani ya duara la manjano, lenye mpaka mwekundu. Chini ya nembo kuna maneno tuko pamoja yaliyo andikwa kwa herufi za manjano. Usuli ni mweusi.

Watu wako kwenye Huduma Centre wakiwa wameketi kwenye viti vya kungoja. Baadhi wanahudumiwa na maafisa walioketi kwenye kompyuta. Kaunta zimeandikwa huduma mbalimbali kama police clearance certificate .

Timu ya mpira wa miguu inayosherehekea ushindi. Wachezaji wamevalia jezi za kijani na manjano. Wanainua kombe kubwa la dhahabu angani. Mmoja wa wachezaji ameshika mpira wa njano.

Mwanamke mmoja anatabasamu akiwa ameshika skafu yenye maandishi Bandari FC juu ya kichwa chake. Amevalia koti la buluu na fulana ya buluu iliyoandikwa Bandari FC. Yuko uwanjani.

Timu ya wachezaji wa mpira wa miguu, wakiwa wamekusanyika katikati ya uwanja. Wote wamevaa jezi za rangi ya bluu na nyeupe. Wamesimama wakiwa wamekumbatiana labda wakijiandaa kwa mchezo.

Mtu amesimama chini ya mwavuli mkubwa wa manjano wenye maandishi, Mama Miradi Millicent Omanga. Watu kadhaa wamekusanyika karibu na meza ndogo yenye bidhaa. Mmoja wao amevaa fulana yenye picha.

Wanawake wanne wakiwa wamesimama nje ,wote wakiwa wamevalia fulana nyeupe zenye rangi ya kijani kibichi ,na nembo za timu za mpira wa miguu za Kenya baadhi yao wamevalia skafu za kijani kibichi.

Umati mkubwa wa watu wengi wakishangilia. Wengi wakiwa vijana na watoto wamekusanyika nje. Katikati, kuna bango jeupe lenye nembo na maandishi. Wengine wamevalia fulana zenye rangi angavu.

Rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta, akiongea na majaji kadhaa wa mahakama, wakiwa wamevalia majoho mekundu na wigi zao nyeupe. Watu wengi pia wanaonekana nyuma yao.

Wachezaji wawili wa soka wakiruka juu kuwania mpira. Mchezaji mmoja amevaa jezi ya buluu na mwingine jezi ya manjano na kijani. Uwanja unaonekana kuwa na mashabiki wengi na mabango mbalimbali.

Wanaume kadhaa wamevalia barakoa na fulana za manjano. Mmoja wao anahudumia mtu aliyesimama mbele ya meza. Kwenye meza kuna sanduku la mbao na karatasi. Wako chini ya hema.

Kundi la watu wamekusanyika katika eneo wazi baadhi wamekaa nyuma ya meza ya kijani, watu wengi wamevaa barakoa , inaonekana ni kama tukio la Huduma Kenya ,kwa sababu kuna nembo ya Huduma Kenya .

Rundo kubwa la takataka zilizotapakaa kando ya barabara. Kuna mifuko mingi ya plastiki, nguo na uchafu mwingine. Inaonekana ni eneo chafu. Hii inaashiria uchafuzi wa mazingira.

Mwanamme mmoja amevalia suti ya kijivu na shati la pinki , akitabasamu huku akishika kipaza sauti. Anaonekana akiongea mbele ya umati wa watu ingawa hawaonekani. Nyuma yake kuna bango kubwa.

Wanawake wawili wakiangalia kompyuta, mwanamke mmoja amevaa shati la kijani, na nywele za zambarau, Zilizosokotwa. Na mwingine amevaa koti jeusi. Na shati jekundu. Wanafunzi wengine wanaonekana nyuma.

Mwanamme ameinama akichukua alama za vidole kwenye kifaa maalum. Mwingine ameketi nyuma yake akitumia kompyuta. Kuna kamera pia inayoashiria upigaji picha. Inaonekana kama ofisi.

Kundi la wanaume wakisherehekea. Wengi wao wamevalia nguo za kijani na nyeupe. Moto umewaka chini, baadhi yao wameshikilia mabango. Wengine wameinua mikono juu kwa furaha. Mtu mmoja ameshikilia jembe na shoka.

Mfereji mrefu uliochimbwa ardhini, umejaa maji ya kahawia. Kando ya mfereji kuna udongo mwingi uliotolewa. Nyuma kuna barabara na majengo. Huu unaweza kuwa mradi wa ujenzi au mifereji ya maji.

Kundi la wachezaji wa mpira wa kikapu wakishangilia ushindi wao. Wanaonekana wakiwa na furaha tele wakishika kombe la thahabu juu angani. Wote wamevaa jezi nyeupe na kaptura za blue .

Kundi la watu wamesimama wakiwa wamevalia jezi za kijani. Baadhi yao wamevaa miwani ya kijani ya kuchekesha na mmoja ameshika ngoma. Mmoja ameshika kopo. Inaonekana kama mashabiki.

Tanki kubwa la maji la rangi nyeusi likiwa limewekwa juu ya jukwaa refu la chuma. Jukwaa lina ngazi ya chuma inayoelekea juu. Chini ya tanki kuna jengo ndogo. Paa la jengo linatengenezwa kwa karatasi za bati na inaonekana kuwa na muundo wa kisasa.

Mwanamume mzee amevaa suti ya buluu na tai ya dhahabu. Amesimama nyuma ya jukwaa lenye nembo ya republic of Kenya . Mkono wake wa kulia unashikilia kitabu cheusi. Nyuma yake kuna bendera mbili za Kenya.

Wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa wamekusanyika uwanjani. Wengi wao wamevaa jezi za rangi ya njano, na nambari mgongoni. Huku wengine wakiwa wamevalia jezi nyekundu. Baadhi ya wachezaji wanaonekana wakishangilia.

Wachezaji wa soka wakiwa uwanjani wakati wa mchezo kati ya Gor na AFC. Wachezaji wamevalia jezi za rangi tofauti baadhi njano, wengine kijani na blue . Mashabiki wamejaa viwanjani.

Kundi la wanasheria wamesimama nje. Wakiwa wamevalia majoho yao nyeusi na shati nyeupe. Baadhi wamevaa riboni za zambarau. Wengine wameshikilia mabango yenye ujumbe kuhusu judicial independence .